Gari jeusi aina ya Toyota Land Cruiser Prado tx, limeegezwa kando ya nyumba za matofali. Lina matairi safi, nambari ya usajili yenye bendera ya Kenya na nambari KDK.

Bango lililo na tangazo ya bima ni la mtu aliyechorwa akaanguka na baiskeli. Amevaa miwani na shati ya kijivu. Kwenye kona kuna bendera za nchi za Afrika Mashariki.

Kwenye anga ya usiku. Ni jiji lililo na mataa mengi, ghorofa ndefu ya mviringo iliyo na madirisha iko nyuma. Lingine la mraba lililo na nguzo nyeupe. Kuna gari nyeupe iliyo na mlango uliofunguliwa.

Bango jeupe lililo na maandishi meusi na nembo ya manjano, yanaashoria bima ya kulinda biashara. Magari yanayozama kwenye maji barabarani. Kuna mabasi mawili ya manjano, gari nyeusi ya aina ya Range Rover na mbili ndogo.

Watu wawili wako kwenye chumba cha maonyesho ya magari mapya lenye madirisha makubwa ili kuleta mwangaza wa kutosha ndani. Mmoja amevaa suti nyeusi na amefungua tangi la mafuta, mwingine ameweka mkono mfukoni na mkono mwingine juu ya gari. Kuna gari la kijivu kwa umbali.

Soko kubwa lililo na miavuli ya rangi tofauti lina matunda na mboga za aina tofauti zilizopangwa kwenye rafu za mviringo, kuna nguo zinazouzwa ziko chini ya mwavuli.

Soko chafu lililo na barabara isiyopendeza, mahema yaliyochanika, na nguzo zilizo na kutu, limejaa watu wanaouza na kununua mboga zilizotapakaa kote kote. Kuna kreti za soda nyekundu zilizo na maandishi meupe. Kuna gunia ambazo zimefungwa na...

Katika sehemu ya maegezo ya gari kwenye duka kuu kuna magari yaliyoegezwa na ni ya rangi ya fedha moja ni la aina ya Nissan na jingine ni ndogo. Kuna mabango yanayotangaza maduka tofauti, benki na sehemu za huduma, kuna bango jekundu lililochorwa jua.

Bango jekundu lililo na matangazo ya bima ya afya bora lina mwanamke aliyechorwa amevaa aproni ya kahawia na shati jeupe. Kuna maelezo yaliyo kwa rangi nyeupe ya bei na bima.

Mhudumu wa banki ameshikilia pesa. Noti nyekundu ni ya hamsini, ya kijani ni ya mia mbili na ya samawati ya mia. Amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Kuna tarakilishi iliyo mbele yake.

Nje ya duka la jumla kuna kreti za mbao zilizo na viazi. Kuna kasha juu, kuna jokovu lililo na vinywaji aina ya soda tafauti. Mlango ni wa samawati. Kuna mabango yaliyoandikwa M-pesa ya rangi ya kijani.

Magari mazuri ya kifahari yameegeshwa katika uwanja ulio na nyasi safi iliyo katwa, kuna miti inayozingira sehemu ile, anga ni ya mchana isiyo na mawingu yoyote.

Jumba la ghorofa lina madirisha yaliyovunjika. Lina bango kubwa jekundu lililo na maandishi meupe. Gari limeegeshwa na kuna bango la manjano. Kuna miraba mitatu iliyo kwenye ukuta wa juu.

Kibanda cha mboga na viazi vilivyo ndani ya mikebe plastiki na viazi vitamu kwenye kikapu na vingine vya mizizi. Kuna mboga zilizo kwenye karatasi nyeupe.

Magurudumu manne yako kwenye ardhi iliyolowa, yana sabuni na maji, yani kuwa yanaoshwa. Upeoni wa macho ardhi iliyokavu na jua linaonekana.

Pahali pa maonyesho ya gari, kuna mengi yaliyoegeshwa ni mapya na hayana nambari ya usajili . Kuna meupe, meusi, mekundu na ya samawati. Ukuta uko nyuma na nguzo za umeme.

Duka kuu lina sehemu inayouza maziwa na maziwa mala zilizo kwenye chupa za rangi tofauti na zengine kwenye vikombe vidogo, kuna jokofu lililochorwa matunda ya stroberi .

Chumba cha maonyesho ya gari, ina mwangaza mwingi unaoletwa na madirisha makubwa na milango ya vioo. Lina magari ya kupendeza madogo ya rangi nyeupe, nyeusi, ya kahawia na nyekundu. Sakafu ni safi.

Katika barabara iliyotulia, biashara za watu zimefunguliwa kwenye vibanda. Kuna wanaouza mabegi, wengine nguo, gari mbili zimeegezwa. Kuna kituo cha kuuzia mayai na nyama kilicho na mwavuli wa samawati.

Soko la matunda na mboga za aina tofauti. Kuna maembe, parachichi, karakara na mandizi yaliyopangwa juu. Wahudumu waliovaa aproni na wanunuzi.

Nje ya duka lililo la kijani, lina maandishi M-pesa. Kuna mwanamke aliyevaa buibui na kubeba kibeti cheusi. Kichwani ana kitambaa kilicho na mistari ya machungwa, na nyeupe. Kuna masanduku ya samawati, nje ya duka lililo na maandishi meupe yana Bei Nafuu.

Gari kubwa la kifahari jeusi limeegezwa katika duka la maonyesho. Lina magurudumu mapya yanayopendeza, ni la aina ya Toyota. Kuna magari mengine kandokando. Kuta za maonyesho haya ni nyeupe na madirisha makubwa, ili kuleta mwangaza ufaao. Kuna taa zilizowaka.

Maduka yaliyo kwenye njia iliyo na kabro. Moja limepakwa rangi ya kijani na limeandikwa Mpesa. Lingine ni la maji lililo na chupa nyingi kwenye rafu. Mtu ameketi kwenye dirisha amevaa suruali ya manjano. Kuna aliyeketi chini na kulala kwenye stuli amevaa shati la kijani na patipati nyekundu.

Kibanda kilichojaa matunda na mboga za aina tofauti, kuna nyanya, pilipili hoho, dania, mbaazi, vitunguu, karoti, ndimu, vitunguu saumu, viwano mbiringanya na malenge.

Watu wawili wameketi nje ya duka kwenye benchi ya mbao. Mmoja amevaa shati la samawati, mwingine ni la kimachungwa. Kuna jokofu ya vinywaji iliyozuiliwa na chuma na duka limefunguliwa dirisha.

Duka la jumla lina bidhaa nyingi, lina milango ya chuma iliyotengenezwa kwa ajili ya usalama dhabiti. Ndani kuna maji, kreti za soda, gurudumu, na mifuko ya rangi ya manjano na kijani. Nje, kuna bango linaloonyesha nambari ya kulipia.

Magari mapya yamepangwa kwenye rafu ya juu ya trela ya kusafirisha mizigo. Kuna wahudumu wawili; mmoja aliye na shati nyeupe na suruali nyeusi na mwingine aliye na shati la kijivu. Kuna mwingine amesimama mbali na magari yaliyoegezwa nje ya jumba kubwa la maonyesho.

Duka kuu lina milango ya chuma ya rangi ya kijani iliyo na maandishi meupe na nembo ya simu. Kuna bango lililo na maandishi ya nambari kwenye rangi nyeusi. Kuna maji ya kunywa yaliyo mlangoni na mwanamke aliyevaa rinda lililo na maua. Pikipiki imeegezwa nje.